Mwanaume aliyevaa suti ya rangi ya bulu na tai, akishikilia karatasi mkononi, anasimama mbele ya kipaza sauti kilichowekwa mbele yake. Nyuma yake kuna bango la rangi ya njano lenye maandishi ya Kenya Institute of Special Education.

Mwanamume aliyevaa fulana nyeusi anaruka kwenye uwanja. Na chini yake kumeandikwa Samson Ojuka. Uraia: Mkenya. Tarehe ya kuzaliwa: 13 Aprili, mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na sita. Michezo: Para-athletics. Ulemavu: Erbs palsy.

computer , kibodi na panya vimewekwa juu ya dawati na nyuma ya computer kuna maandishi ya Dell na mengine yanayo sema, Internet Facility Is Strictly For Educational Purposes Only. Kando yake kuna monitori, nyuma ya dawati kuna kiti cheusi.

Mwanariadha mwenye jezi nyekundu iliyoandikwa, Kenya, anashiriki mbio za baiskeli ya magurudumu matatu maalumu kwa wanariadha wanaotumia viti vya magurudumu. Akiwa kwenye uwanja wa kukimbilia wenye njia ya rangi ya machungwa na viti vya watazamaji vya rangi ya buluu nyuma yake.

Kwenye ukuta wa darasa kuna mabango yenye herufi za alfabeti katika mwandiko wa mkono kuanzia Ma hadi Ra, kila mmoja ikiwa na picha ndogo inayohusiana na herufi hiyo. Chini yake kuna mabango mengine yenye majina ya miezi ya mwaka kuanzia Oktoba hadi Disemba, yakipambwa na alama au michoro ya msimu husika. Sehemu ya chini ya ukuta kuna ubao mweupe ulioandikwa tarehe.

Jengo la shule linaloitwa The Nyali School linaonekana ukuta wake umechorwa rangi ya buluu na nyeupe na kauli mbiu ya shule Rise And Shine imeandikwa mara kadhaa mbele ya jengo kuna magari kadhaa yameegeshwa na watu wachache wamesimama karibu na gari jeupe.

Wanariadha wanne wanakimbia kwa mazoezi kwenye uwanja wa riadha mmoja amevaa jezi nyekundu yenye maandishi ya Kenya mwingine anafulana ya bluu yenye maandishi ya Terenow Marathon na wengine wawiliwamevaa mavazi ya rangi nyekundu na nyeusi.

Kundi la wanariadha wa Kenya waliovalia sare nyekundu zenye mapambo ya kijani na nyeusi wakiwa wamesimama pamoja wakishikilia hundi kubwa ya mfano. Hundi hiyo imeandkiwa kwa tarehe na imeelekezwa kwa Kenya National Paralympic Committee kwa kiasi cha shilingi milioni tano. Nyuma yao kuna bango la manjano lenye nembo za Tusker Champions of Cheers, Team Kenya na Olympic Rings ikionyehsa udhamini kwa hafla hiyo.

Kikundi cha wachezaji wa mpira wa miguu kimesimama uwanjani wakiwa wamevaa sera za michezo zenye rangi na nembo za bendera ya Kenya. Wengi wao wanatumia magongo ya kutembelea, ishara kwamba ni sehemu ya timu ya walemavu wa viungo. Wamepanga mstari kwa picha ya pamoja huku mipira miwili ya mpira wa mguu ikiwa mbele yao kwenye nyasi za bandia.

Mwanariadha wa Kenya aliyevalia fulana nyekundu yenye maandishi Kenya namba ya mbio akiwa amefungwa kitambaa machoni anaongozwa na mwenzake aliyevaa fulana ya zambarau yenye maandishi guide. Wote wawili wanashiriki mashindano ya riadha wakiwa kwenye uwanja uliojaa watazamaji. Mshiriki mwingine anaonekana upande wa kulia akiwa amevalia fulana ya zambarau na kubeba bendera yenye rangi ya njano, buluu na nyekundu.

Jengo la shule lenye michoro ya dunia mbili pande zote, maandishi kwa Kiswahili na kiingereza na nembo ya buluu na nyeupe juu. Paa ni la buluu, ukuta umepakwa buluu na nyeupe na katikati kuna madirisha mawili yenye nondo.

Kompyuta ya mezani yenye screen ya "Dell" imewekwa juu ya meza nyeupe ikifuatana na keyboard nyeusi na kipanya kilichowekwa juu ya pad yenye michoro ya rangi. Juu ya screen kuna kifaa cha kusikilizia masikioni ambacho kimewekwa kwa upande mmoja.

Jengo la shule lenye rangi ya manjano na buluu lina milango na madirisha yaliyopangwa kwa mstari likiwa na paa la bati la rangi ya bluu, mbele yake kuna nyasi na mti mmoja upande wa kushoto na anga la nyuma lina mawingu meupe pamoja na miti ya kijani.

Ubaoni mweupe umeandikwa jumatatu, tarehe 24 Februari mwaka wa 2025. Chini yake kumeandikwa swali, Samweli alijibu aje Mungu alipomuita? Juu kidogo ya ubaoni huo kuna chati mbili, moja imeandikwa Aprili na nyingine May.

Meza nyeupe imewekwa kompyuta mbili zenye alama NC8 na NC7 kwenye skirini zao za Dell kila moja ikiwa na kibodi na kipanya chake. Kati ya kompyuta hizo kuna vishikizo vya panya na vitabu vya watoto vilivyo na picha za katuni zikiwa mezani.

Mlango mwekundu wa mbao wenye mpini wa rangi ya dhahabu umewekwa katikati ya ukuta wa mawe ya rangi ya kahawia na kijivu. Juu ya mlango kuna kipande cha kioo cha mstatili kinachoruhusu mwanga kuingia, na katikati ya mlango kuna lebo yenye maandishi yanayoonyesha darasa na jina la mwalimu.

Jengo la shule linaloitwa, Miche Bora Nursery and Primary School, lililopakwa rangi ya nyeupe na mawe ya kijivu katikati. Mlango wa chuma uko wazi katikati ya ukuta, ukiwa kati ya madirisha yenye fremu za mbao na nyavu za kuzuia wanyama au vumbi. Upande wa kulia kuna pikipiki iliyopaki. Juu ya jengo kuna maandishi makubwa meusi yenye jina la shule na pembeni yameandikwa namba ya simu kwa mawasiliano.

Bodi nyeupe iliyoadikwa juu ijumaa Februari mwaka elfu mbili na ishirini na mbili tano swali herufi ndogo hutumika na kifaa refu rangi ya kahawia kimewekwa juu ya bodi hiyo nyeupe. Bodi hiyo nyeupe ina fremu za rangi yeusi juu na chini.

Kitabu kinachoitwa "English Junior Two" kilichoandikwa na "Haydn Richards". Jalada linaonekana limechakaa sana labda kutokana na matumizi ya muda mrefu. Lina picha ya maua ya buluu na majani ya kijani pamoja na nyuki kadhaa. Ingawa sehemu kubwa ya jalada inaonekana imepata uchafu na mikwaruzo.

Majengo ya njano yenye ghorofa kadhaa yaliyounganishwa na njia za wazi. Wanafunzi na wafanyikazi wanapita katika ua wa chuo wakiwa wamezungukwa na miti na vichaka. Upande mmoja kuna maegesho yenye magari, malori na basi, huku upande mwingine baiskeli zikiwa zimepangwa kando ya uzio.

Ukurasa wa kitabu una picha tatu tofauti na kila picha imeandikwa kitu pembeni yake. Picha ya kwanza pembeni yake kuna lori, ya pili ni gari la moshi na ya tatu ni mwanaume akiendesha baiskeli.

Jalada la kitabu kinachoitwa Health, Safety and Manners Reader 2 toleo la tatu kimeandikwa kama sehemu ya mfululizo wa vitabu vya afya A Beka Book. Jalada lina picha tatu ndogo, mtoto akitumia uzi wa kusafisha meno, watoto wawili wakivaa vifaa vya usalama wa maji na msichana mdogo akitabasamu.

Karatasi nyeupe iliyo andikwa, Competence Based Curriculum, Grade Two, Environmental Activities, Rationalized Notes. Ina picha tofauti zikiwemo nanasi, ndoo, buti za mpira na nambari ya simu imeandikwa chini.

Karatasi kubwa nyeupe imefungwa kwenye ubao wa matangazo na imeandikwa Computer Lessons . Ratiba ya shule ya msingi ya Thika Road Christian Junior School. Ina ratiba ya jumatatu hadi ijumaa yenye nyakati tofauti pamoja na ya mapumziko ya chai na ya chakula cha mchana.

Jengo lenye mlango wa kuingilia wenye lango jeusi na juu ya mlango huo limeandikwa "Kenya Coast National Polytechnic". Kuna watu wanaonekana wakiingia katika eneo hilo na mbele ya jengo hili kuna barabara ya lami.

Ubao mweupe wa matangazo umeandikwa maneno yafuatayo, Shuleni kwetu tunatii sheria, tunafanya kazi kwa ushirikiano, tunaheshimiana, tunafuatilia ndoto zetu, tunashindana kwa nji aya afya, tunafuata maelekezo tunatii walimu, tunazingatia muda, tunasema maneno madogo kama tafadhali, ahsante, samahani, nisamehe na Mungu akubariki, hatuwahi kukata tamaa sisi ni familia.

Wanaume wawili wanaonekana kushiriki mbio za marathon wakiwa wamevaa mavazi ya michezo. Mmoja amefungwa kitambaa cha buluu machoni, ameinua mikono yake na amevaa fulana iliyoandikwa Kenya. Mwingine yupo nyuma yake akiwa amenyoosha mkono mmoja kuelekea bega la mwanaume huyo.

Tanki jeusi limewekwa juu ya sehemu ya juu ya zege iliyo tambarare. Karibu nalo kuna ubao wa matangazo ulioandikwa, Fire Assembly Point. Eneo hilo limezungukwa na sehemu zenye nyasi na si mbali kidogo kutoka hapo kuna ua wa maua. Nyuma ya tangi hilo kuna nguzo ndefu nyeupe inayosimama wima.

Jengo lenye madirisha kadhaa limesimama karibu na njia ya saruji, ambayo imepambwa na vitanda vya maua vilivyotunzwa vizuri pande zote mbili za njia. Eneo la mbele lina nyasi zilizokatwa vizuri na mti mmoja.

Mwanamke aliyevaa fulana nyekundu iliyoandikwa Kenya ameketi ndani ya mtumbwi ulio majini, akiwa na upini wa kupigia makasia, na kando ya mtumbwi kuna kiti cha magurudumu, huku miti ikiwa nyuma.

Mwanamke aliyevaa fulana nyekundu iliyoandikwa Kenya na kofia nyeusi yuko kwenye mashua juu ya maji. Akiwa ameshikilia mapeni ya makasia mikononi mwake. Ni jua kali na matone ya maji yanamwagika hewani, kutokana na upigaji wake wa makasia.

Mlango wa mbao uliofungwa na uliotengenezwa vizuri pamoja na fremu zake za mbao zilizokamilika kwa umaridadi. Kando ya fremu kuna ukuta wa buluu. Juu yake kuna karatasi nyeupe iliyobandikwa ikisomeka, "Hakuna kutoka kwa wanafunzi. Onyo! Hakuna kutoka".

Ukuta mweupe wa uzio uliokando ya barabara umeandikwa kwa herufi nyeusi, "SACRED HEART HIGH SCHOOL". Pembeni yake kuna bando lililoandikwa, "CATHOLIC ARCHDIOSCES OF MOMBASA" na mwanaume aliyevalia kaptura nyeusi anapita karibu na bango hilo.

Watu wanane waliovaa mavazi mekundu wanaume watano wakiwa wamevaa kofia nyeusi, na wanawake watatu wakiwa wamevalia mapambo ya Kimaasai, mwanamke mmoja na mwanaume mmoja wameketi kwenye viti vya magurudumu wote wanabeba bendera ndogo za Kenya na mwanamke mmoja anashikilia bango jekundu ndogo lililoandikwa team Kenya. Wote wameelekeza macho yao upande mmoja.

Basi tatu za shule za rangi ya manjano zimeegeshwa kwa umbali mdogo kutoka kwa kila moja. Mbili kati ya hizo zina mlango wa dereva wazi, huku moja ikiwa haijafunguliwa. Kati ya mabasi hayo kuna mlingoti wa wavu wa mpira wa kikapu. Eneo hilo limezungukwa na miti michache.

Jengo lenye milango minne ya buluu na madirisha manane ambayo yamefunguliwa. Kwenye ukuta kuna mahandishi na michoro ya kielimu. Mbele yake kuna bustani ya maua yenye majani ya kijani. Uwanja wa jengo hilo una nyasi na kuna majengo mengine karibu na hilo jengo.

Mlango wa mbao uliofungwa na kupakwa rangi nyekundu una tagi iliyoandikwa "Grade 1C". Na chini yake kuna karatasi nyeupe iliyoandikwa, "Tr. Agnes Welcome". Juu ya mlango kuna nafasi wazi ya hewa.

Safu mbili za viti vya mihadhara zimepangwa vizuri upande mmoja wa ukuta wa kijani wa chumba hicho kuna madirisha matatu makubwa na mapazia mawili. Sakafu ya chumba ina vigae vya rangi ya kahawia, mwisho wa chumba kuna kompyuta tatu zilizowekwa juu ya meza.

Wanaume wanne wamesimama karibu, watatu kati yao ni walemavu na wamesimama kwa kutumia magongo. Mmoja aliyesalia amesimama kati ya wawili kati yao na anazungumza nao. Wote wamevaa mavazi ya michezo. Wapo uwanjani na nyuma yao kuna safu kadhaa za viti, vingine ni vya kijani na vingine ni vya rangi nyekundu.